Wakulima wawili wanafanya usafi wa ng'ombe katika zizi la kisasa ili kuhakikisha afya bora ya mifugo, jambo muhimu katika uzalishaji bora wa maziwa kwenye kilimo ya kisasa.

Maziwa kwenye bakuli yanaonekana kuwa yameganda. Maziwa haya hutumika kwa vyakula na biashara. Maziwa huchangia kwa uchumi na mapato kwa wakulima.

Kundi kubwa la ndizi la kijani kimekusanywa ardhini baada ya kuvunwa. Kilimo cha ndizi ni chanzo kikubwa cha chakula na kipato kwa wakulima wengi. Uhifadhi mzuri wa vifuno hivi inasaidia kuzuia kuoza kabla ya kuuza.